Katika hii picha kuna ishara ya kuonyesha kuwa kukiwa kuna moto mahali watu wanatakikana kusimama ni hapo, ukiangalia nyuma yake kuna tanki ya maji na inatakikana iwe inaonyesha kuwa wakati kumetokea shida yoyote kukimbilia mahali pale.

Kenya iko na michezo tofauti tofauti na ni muhimu kwa sababu ya kutengeneza misuli, sana sana michezo ya kuogelea na hii inasaidia sana kiafya ya binadamu.

Humu nchini, kuna michezo ya aina tofauti tofauti na kila mmoja anapewa ruhusa ya kushiriki katika ile michezo. Ukiangalia vizuri, utaona kuwa ni viwete ambao hawawezi kutembea lakini wamepatiwa fursa ya kucheza na wamevaa sare ya Kenya vile inatakikana.

Wakati unapoenda mahali na unapata kuna kibandiko ya kuonyesha kuwa ile kitu haitakikani kutumika, hakikisha umefuata maagizo. Ukienda mahali pale, hakikisha umesoma pale imeandikwa na inaonyesha kuwa usitumie chombo kile. Wewe epuka na usitumie kile chombo.

Kenya inajulikana kwa kukimbia na wakimbiaji wengi ni watu wa kutoka upande wa Rift Valley . Utapata kuwa wafuasi wanapenda kuenda nchi za nje kuenda kuhudhuria.

Walimu wanafanya kazi bora sana, mara nyingi huwa wameweka vibandiko ili wanafunzi wanapopita ama wanapokuwa darasani wanazisoma ili kuyatia maanani. Ukiangalia kwa umakini, utaona wameonyesha siku zote za wiki kuanzia jumamosi hadi ijumaa.

Ni vizuri kukuza vipaji, na ukiangalia mahali pale, utakuta kuwa kuna walemavu ambao wanajifunza kupiga ndondi. Ni vizuri kuwasaidia kifedha, vile mfanyibiashara Mike Mbuvi anaonyeshwa pale.

Ulemavu sio mwisho wa maisha ukiangalia kwa umakini utakuta kuwa huyu mchezaji hana mguu mmoja lakini anaendesha baiskeli. Ana uwezo wa kuendesha baiskeli kwa njia ambayo inatakikana. Ni muhimu sana kushiriki kwa michezo kama haya.

Wakenya wanapenda spoti na mara nyingi utapata wakenya wakimbiaji ndio wanakuwa wa kwanza kule ng'ambo wakati kuna michezo ya kukimbia na utaona kuwa mara nyingi Kimani anashinda michezo zile.

Unapokuwa shuleni, hakikisha kuwa uko na vitabu ambazo zinafaa. Kando na vitabu, hakikisha kuwa pale pia uko na kompyuta. Hii kompyuta iko na mambo mengi, itakusaidia kimasomo na itakusaidia kwa mambo mengine ambayo haukuwa unatarajia.

Ni muhimu sana kuenda shuleni, utakuta kuwa mtoto akiwa kidato cha pili anatakikana kujua kuwa kuna aina tofauti ya kitabu na kuna aina tofauti ya viatu na inatakikana kuwa ajue kuwa mwanafunzi anatakikana kuvaa vizuri na kuvaa viatu ambazo zinafaa

Mtoto akifikisha umri wa kuenda shuleni hakikisha kuwa umempeleka shuleni. Watoto wanaanza wakitoka kwa shule ya chekechea wanaanza na grade one wakiendelea. Hakikisha kuwa mtoto ameenda shuleni na akapata huduma ambayo inatakikana.

Ni muhimu kujihusisha na michezo ya aina ya tofauti tofauti. Utakuta kuwa huyu mtu wa ndondi anafunzwa jinsi ya kufanya ile kazi, ingawaje hawezi kutembea, anatumia wheelchair kutembea.

Wanafunzi inatakikana washiriki katika michezo mbalimbali na wanaposhiriki kunakuwa na wao kuwapea motisha na kuwaongeza nguvu na lazima wajitahidi ili kumaliza safari ambayo wanafanya kwa sababu inasaidia kwa upande wa michezo.

Ukiangalia kwa makini hii ni nyumba ambayo ni darasa na linatumika na wanafunzi. Mara nyingi imetengenezwa kwa njia ambayo iko na nafasi ya watoto kuchezea, kupitia na kila milango iko na njia yake.

Kitambo wanafunzi walikuwa wakitumia dawati ambayo ni refu lakini kwa sasa dawati ambayo inatumika ni ya mtu mmoja na inasaidia sana sana, inatumika kwa wanafunzi ambao wamehitimu.

Unapoenda mahali tofauti tofauti, utapata kwamba kuna vibandiko vimeandikwa vya kuonyesha kuwa, hapa mahali kuna hii na hii. Utapata kuwa ukienda mahali ambapo kuna mimea, kuna wanyama, mahali kuna misitu, wameweka maagizo ili kufuata.

Unapofika shule ya upili, utakuta kuna milango aina tofauti tofauti. Kuna zile zimeonyesha kuwa mtu anatakikana kuingia mahali fulani ili usikosee kuingia sehemu ambayo hutakani uingie.

Wakenya ni watu ambao wanapenda riadha na ni watu ambao wanajulikana dunia mzima kwa saabu ya kupenda kukimbia. Mwenzetu Wesley Kimeli Sang, amepata ushindi na sio mara ya kwanza, ni mshindi wa kila wakati. Wakenya ni watu ambao wanapenda michezo tofauti tofauti.

Ni muhimu sana kwenda shuleni wakati unaenda shuleni utakuja kua kuna madarasa tofauti tofauti. Darasa linaanza kwanzia darasa la kwaanza hadi darasa la nane. Kila darasa limegawanywa kulingana na vile wanafunzi wako. Ni muhimu sana kwenda kupata masomo shuleni.

Kila mahali lazima kuwe na bendera. Bendera ni ishara kuwa serikali iko mahali pale na ile bendera huwa lazima isimamishwe na ipakwe ya rangi nyeupe ya kuonyesha kuwa kuna amani na kuna upendo mahali pale.

Kila mwanafunzi akona simu yake ya kufadhi vitu zake. Ukienda kwa ofisi, mwalimu wanakuwa na kila mahali ya kila mtoto ili kuweza kuweka faili yake ili wakati anapotafuta ni rahisi sana kuipata.

Ni muhumi sana watoto kupata nafasi ya kucheza. Ukiangalia kwa makini, huku utakuta kuwa kuna vifaa tofauti tofauti ya watoto kuchezea. Inatakikana watoto wapate mahali pa kucheza wakati wametoka darasani kwa kupunguza uchovu.

Wakati wowote ule unapokuwa shuleni hakikisha kuwa unapata nafasi ya kuenda na kutumia mashine ya tarakilishi au kompyuta. Inasaidia sana kwa kujifunza mambo mengi ambayo yanaendelea ya kiteknolojia ya kisasa.

Kunapokuwa na function yoyote ile wanasiasa huwa wanapenda kukuja mahali pale na kuhutubia wananchi, ni vizuri mtu aende mahali pale apate mawaidha tofauti tofauti kwa njia ambayo inafaa, enda mahali pale uhutubiwe.

Walimu wa shule ya chekechea wanahakikisha kuwa wameandika vitu ambazo zinaonyesha majina na kila kitu kwa wanafunzi ili wajue kulingana na vile inatakikana wasome na wapate maarifa.

Wakati wa masomo hakikisha kuwa uko na tarakilishi ambayo inakusaidia kusoma. Ukiangalia kwa makini, utakuta kuwa kuna desktop iko pale, halafu kuna kibodi pia iko pale na mouse pia iko pale ya kuonyesha kuwa ni muhimu kujua vitu ambazo zinaendelea.

Wakenya wanapenda kushiriki kwa michezo aina tofauti tofauti. Ukiangalia kwa makini, huyu ni mkenya ambaye anafanya mchezo ya kukimbia kwa maji. Anatumia mashua kwa kukimbia kwa maji. Ukiangalia vizuri, amevalia sare ya kuonyesha yeye ni mkenya halisi.

Kenya imeendelea kuongeza idadi ya wachezaji na sanasana kwa wakati huu walemavu wanapewa ruhusa ama jukumu la kuendelea na na kazi ya uchezaji kama watu wengine .

Wakati watoto wa chekechea wanapoenda shuleni, walimu huwa wanatumia chati kuwafundisha. Kwa ile chati, wameandika majina tofauti tofauti ya kuwasaidia watoto kujua kuwa hii inamaanisha hii na hii inamaanisha ile.

Vifaa ambavyo vinatumika kwa upishi havitakikani kukaa ndani ya nyumba. Zinatatkina zikae nje ya nyumba na ziwe sehemu ambayo kuna hewa nzuri ambayo inapita na kuwe kuna kifaa ambacho kinatumika kuzima moto karibu na gas .

Elimu ni guzo kwa kila kitu. Hakikisha unapoenda mahali popote soma yale maandishi ambayo yameandikwa pale ya kuonyeshea kuwa umuhimu wa bidhaa fulani kwa mfano kama ni maji hakikisha umeisoma na umejua umuhimu wake, mahali inatoka na vile inasaidia.

Mwanafunzi anatakikana afike shuleni na afike mapema. Kuna shule inatakikana kuwa na madawati ukiangalia kwa makini utakuta kuwa, kuna vikaratasi, kuna madawati, kuna viti na wanafunzi. Na hizi madawati zinatumika kuweka vitabu za wanafunzi. Hakikisha kuwa umefunga vitabu zako mahali inatakikana.

Wakenya ni watu ambao wanapenda kukimbia. Hakikisha kuwa umefika pale ili ukashuhudia. Wanapenda kufanya mazoezi ili kufika mahali inatakikana. Mara nyingi utapata kuwa kukimbia ni wakenya. Hakikisha umefika mahali pale na ushuhudie.

Unapoenda kwa nyumba ambazo si zako ama nyumba za watu wengine utapata kuwa wameweka bandiko kuwa hufai kufika pale so ukiona kuwa kuna kibandiko kama hiyo hakikisha kuwa umezuia usiingie mahali pale kwa sababu ukiingia pale kwa nyumba ambayo hautakikani italeta shida.

Ni muhimu sana watoto kuenda shuleni na watoto wakienda shuleni utakuta kuwa wanapewa vitabu ambazo zinawasaidia kwa njia tofauti tofauti. Kuonyesha hiyo picha iko utaona kuwa kuna kitabu ya kuonyesha kuwa wanatakikana pia wapate nafasi ya kucheza na kujifunza na kukua. Ni muhimu sana kupata vitabu kama hizi ili mtoto asome.